Mikono ya watu wawili wakibadilishana fedha. Mmoja akitoa noti za dola na mwingine akipokea. Mandhari inaakisi mazingira ya benki au eneo rasmi la kubadilisha fedha, ikionesha shughuli za kubadilisha fedha za kigeni kwa usalama na uaminifu.

Mfanyakazi wa benki aliyevalia vazi la taasisi ya benki akisikiliza maelezo kutoka kwa mteja wake wa jinsi ya kiume, hii husaidia kuongeza ufanisi na kujali wateja katika taasisi za kibenki.

Mtaa uliojaa magari wapita njia ambapo pembezoni kuna benki ya Afrika, inayowapa huduma wakazi wa eneo hilo kutoa fedha na kuingiza fedha, kwa ajili ya matumizi yao ya majumbani, kazini, ofisini na kibiashara.

Ndani ya chumba kizuri cha kupendeza cha taasisi ya benki kina, wahudumu wanaotoa huduma za kifedha kwa wateja wao. Kuwapa elimu juu ya fedha uwekezaji na kuwasaidia namna ambavyo wanaweza wakakuza mapato yao.

Mtu akiwa na tabasamu kubwa anayetazama simu yake akionyesha furaha ya urahisi wa kutumia huduma za kadi za benki, tangazo linaonyesha jinsi gani kadi za benki zinaturahisisha malipo papo hapo, zikitoa huduma za haraka salama na cha kuaminika kwa wateja.

Ukumbi mkubwa uliosheheni watu wa rika tofautitofauti wakiwemo; wadada, vijana, wababa wenye maduka yanayouza vinywaji haya ni mandhari yanayoonyesha katika kumbi za starehe kama; baa, klabu na vitu vingine ambavyo vinawakutanisha watu kwa pamoja kwa ajili ya kuburudika.

Mhudumu wa duka wa jinsia ya kiume akiwa anammiminia mteja kinywaji cha aina ya bia, ambapo nyuma yake kuna kabati zuri ,lililopangiliwa bia mbalimbali mbali zenye lebo na majina tofauti.

Ndani ya chumba kimoja kikubwa eneo la kuuza baa, kuna meza kubwa iliyojaa vinywaji mbalimbali vilivyopangiliwa kwa mtindo wa sherehe na kuna watu wameizunguka wakiendelea na shughuli zao.

Muonekano wa ndani wa gari inaonyesha sehemu ya ndani inaonyesha vizuri kwa wateja wanaotafuta magari kwa ajili ya kununua

Magari mawili ndani ya jengo la biashara tayari kwa kuuzwa kwa wateja ambayo yamepangiwa kwa muonekano mzuri unaorahisisha uchaguzi wa biashara, hii ikusaidie kwa wateja wanahitaji magari bora kupatikana kwa urahisi na kwa wepesi.

Gari ikionekana kwa mbele ikionyesha usukani, siti, dashibodi na sehemu zingine za mbele kama ishara ya kutangaza bidhaa, ubunifu na ubora wa gari hilo. Hii ndio namna ambavyo wauzaji wa magari huitumia katika kutangaza biashara zao kwa wateja wanahitaji magari imara na nadhifu.

Magari mbalimbali yakiwa yamepangiwa kwa mstari mbele ya jengo la biashara ya magari tayari kwa kuuzwa kwa wateja, mpangilio huu unaonyesha wazi na urahisi wa kuyachagua na kuvutia wanunuzi wanapotembelea eneo hilo.

Gari likiwa limepakiwa katika eneo la wazi chini ya jengo ikiwa linaonekana kwa mbele matairi pamoja na uzuri wa gari, hii huonyesha namna gani wauzaji wa magari wakiyatangaza magari yao kwa namna inayoweza kuvutia na kuwaleta wateja wanotafuta magari bora na imara.

Magari tofauti ya rangi tofauti yakiwa yamepangwa katika uwanja kwa ajili ya kuuzwa. Hii huwasaidia wateja kwa lengo la kuweza kupita na kuangalia ni gari gani zuri litakalo wavutia na kuweza kufanya biashara.

Watu wawili wamesimama mbele ya magari manne ambayo yako tayari kwaajili ya kupelekwa sokoni, na ni sehemu ambayo magari hayo yanauzwa kwaajili ya wateja ambao watayahitaji kuyapata.

Kikapu cha kutolea sadaka kimeshikwa na mkono wa mtu kikiwa tayari kwa kupokea michango, kipo katika mazingira ya kijamii au kidini kikiwa ni ishara ya moyo wa kujitoa na ushirika wa mtu binafsi katika kusaidia na kuchangia shughuli maalumu za ibaada.

Mashine maalumu ya kisasa ya uuzaji wa maziwa yenye eneo la kuweka chombo cha kuchukulia maziwa na sehemu ya kuweka kiasi cha maziwa unachokihitaji, ikiwa na rangi tofauti tofauti na picha ya mnyama akiashiria kivutio cha wateja na uimara wa maziwa katika maisha ya mwanadamu.

Mteja wa kiume amesimama nje ya duka maalumu linalojihusisha na uuzaji wa maziwa akisubiri kuhudumiwa. Duka linaonyesha mazingira ya biashara ya maziwa ya rejareja, likiwa na mpangilio wa kisasa wa kutoa huduma kwa wateja.

Mashine maalumu ya kuuza na kuhifadhi maziwa ikiwa imewekwa mbele ya duka ikiwa na picha za mnyama zinazotangaza huduma, hii ikiwa umuwezesha mteja kuja na chombo chake na kujihudumia na kuweka kiasi cha maziwa anachokihitaji kwa ajili ya kupata huduma hiyo.

Kifaa cha mashine ya kuuza maziwa kimewekwa ndani ya chumba chenye mlango kikiwa na muundo unaofanana na friji, kina sehemu ya kuweka chombo na kuonyesha kiwango cha maziwa kinachotolewa. Mandhari inaonyesha huduma za kisasa na uuzaji wa maziwa katika mazingira ya duka la bidhaa za maziwa.

Mashine mbili za kisasa za kuhifadhi na kuuza maziwa zimewekwa kwenye mahali pa wazi. Mashine ya kwanza imechorwa picha ya ng'ombe wa kisasa ikionyesha ubora wa asili wa maziwa. Mashine ya pili ina picha ya mtoto ikiashiria usalama wa maziwa kwa lishe ya mtoto.

Mashine ya maziwa ikiwa ndani ya chumba ikiwa na sehemu ya kuweka chombo na sehemu ya kuweka kiasi cha maziwa unachokihitaji, inatumika kuhakikisha maziwa yanabaki safi na salama kwa matumizi ya wateja watakaofika na wanunuzi.

Ndani ya duka dogo, anaonekana mwanamke akiwa ameshikilia maziwa, akiyamimina kwenye chombo kingine .Hii huonesha hatua muhimu za utengenezaji wa maziwa na huduma zinazoendelea katika jamii kuwahudumia wateja wanaohitaji maziwa.

Duka maalumu kwaajili ya kuuza bidhaa zitokanazo na ng'ombe, likiwa na tangazo kubwa linaloonyesha wateja biashara zinazopatikana ndani ya duka hilo, limepangiliwa kwa mpangilio tofauti tofauti na likiwa na bidhaa tofauti tofauti katika vifungashio imara kwaajili ya usafi na mazingira rafiki kwa afya ya binadamu.

Mashine maalumu ya kuuza na kuhifadhi maziwa ikiwa na picha ya ng'ombe wa kisasa kwenye sehemu ya mbele. Mashine hii imeshikwa katika mazingira safi ikiwezesha wateja kuchukua maziwa kwa urahisi na kwa viwango vinavyotakiwa.

Friji linaonesha vinjwayi mbalimbali, vikiwa vimepangwa vizuri ndani yake. Pembeni kuna mashine maalumu ya kutoa maziwa inayofanana na friji, lakini ikiwa na sehemu ya kuweka chombo na kuonesha kiwango cha lita za maziwa. Mandhari hii inaonesha mpangilio mzuri wa vifaa katika duka la bidhaa za maziwa na vinjwaji.

Duka la kawaida la bidhaa za maziwa, kuna mwanamke mteja anahudumiwa na muuzaji mazingira ni safi na ya kirafiki yanaonyesha huduma bora katika eneo la kuuzia maziwa kwa wateja.

Mteja wa kiume akitumia mashine maalumu ya kuuza na kuhifadhi maziwa, anaonekana akifungua mlango wa sehemu ya kuweka chombo cha kuchotea maziwa, mashine hiyo ina picha za kuvutia na maelezo kuhusu maziwa safi, ikiashiria huduma za kisasa za upatikanaji wa maziwa kwa njia ya kiautomatiki.

Duka jipya lililofunguliwa, likiwa limepambwa vizuri kwa picha kubwa za ng'ombe wa kisasa na mabango ya kuvutia, yanayotangaza ubora wa maziwa, mandhari safi ya ubunifu wa kuhamasisha wateja kuhusu bidhaa za maziwa.

Mashine ya kisasa ya kuhifadhi na kutunza maziwa iliyosimama wima, ambapo ina sehemu ya kuwekea chombo cha kupokelea maziwa na eneo la kuweka kiasi cha maziwa unachokihitaji. Imepambwa kwa maandishi mbalimbali na mnyama ng'ombe kwa ajili ya kutangaza na kuwarahisishia wateja kuelewa ni huduma gani inazozitoa.

Wanaume wawili wakijihudumia kwenye mashine ya kuuza na kuhifadhi maziwa iliyopo ndani ya jengo, kila mmoja akiendelea kujaza maziwa kwenye chombo chake kwa ajili ya kupata idadi sahihi anayohitaji. Mashine hii hurahisisha upatikanaji na usambazaji wa maziwa katika biashara kwa wauzaji.

Katika mgahawa mzuri unaojihusisha na uuzaji na uhifadhi wa maziwa wapo wateja watatu mmoja akiwa wa kike wakipata huduma ya maziwa walioketi katika viti, hii inaonyesha huduma ya maziwa imekuwa kichocheo ubora kinachosaidia afya, biashara na ukuaji mbalimbali kwa watu.

Mashine ya maziwa ikiwa imefunguliwa mlango, inaonyesha sehemu mbili za ndani zilizotengwa kwa matumizi tofauti. Muundo huu unaonyesha vifaa vya kisasa vinavyotumika katika duka la bidhaa za maziwa, kwaajili ya kuhifadhi na kugawa maziwa kwa usafi na ufanisi.

Mashine maalumu za kisasa za kuhifadhi maziwa zikiwa zimewekwa nje ya jengo ambapo zipo tayari kutoa huduma kwa watu wanaohitaji maziwa, zikiwa zimepambwa kwa picha mbalimbali za wanyama na maeneo ya kuwekea vyombo na kiasi cha maziwa unachohitaji hii husaidia watu kujihudumia naa kupata huduma ya haraaka zaidi.

Mashine maalumu kwa ajili ya kuuza maziwa; ambayo ina maelezo ya namna ya kuitumia wakati huo ina eneo la kuweka chombo kwa kupokea maziwa, na sehemu ya kuweka kiasi cha maziwa unachokihitaji. Hii imerahisisha upatikanaji wa maziwa na usambazaji wa maziwa kwa watu, pasipo kuwepo yule mhudumu.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali za vitafunwaji ambapo kuna wateja wa jinsia ya kiume na wakike wakinunua bidhaa hizo, na muuzaji akiendelea kuwahudumia, hii huwasaidia watu kupata mahitaji yao hasa vifungua vinywa vya asubuhi.

Duka maalumu la uuzaji wa bidhaa likiwa na dirisha limefunguliwa ndani ya kontena lina picha ya maziwa na umuhimu wa maziwa katika maisha ya binadamu, hii husaidia muuzaji kufikisha ujumbe kwa haraka kwa wateja.

Mashine maalumu kwa ajili ya kuuzia maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka chombo na sehemu ya kuweka kiasi cha lita ambacho unakihitaji. Mashine hii hutumika katika kuuza maziwa na kuwarahiaishia wafanyabiashara na wanunuaji kupata maziwa kwa urahisi na kwa bei nyepesi.

Mashine ya kutengeneza maziwa iliyoko ndani ya karakana ya uzalishaji wa maziwa, yenye chapa mbalimbali zinazoonyesha namna ya kupata huduma ikiwa na sehemu ya kuweka chombo chako kwa ajili ya kupata huduma na sehemu ya kuingiza idadi ya aliitwa unazozihitaji kwa ajili ya kiasi cha maziwa, hii inasaidia watumiaji wa eneo hilo kupata maziwa masafi na salamu.

Mashine kubwa ya uzalishaji wa maziwa iliyosimama katika jengo, ambayo imewekewa maelezo na picha zitakazomsaidia mtumiaji wa mashine hiyo, kujua namna ya kutumia na kuweza kupata huduma ya maziwa.

Jengo kubwa la aina ya ghorofa likiwa na maduka mbalimbali kama saluni, duka la bidhaa za ndani, madawa, ambalo ni eneo la wafanyabiashara wananchi wanakuja kujipatia bidhaa.

Watu watatu wa kiume wawili na wa kike mmoja, wakiwa wamesimama mbele ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, na ndani kukiwa na muuzaji akiwahudumia wateja hao waliokuja kwenye duka hilo.

Kitanda kikiwa na godoro lake kilichotengenezwa kwa mbao katika muundo mzuri unaovutia chenye droo pembeni imewekwa mbele ya ofisi ya fanicha ambapo kikiwa tayari kwa kuuzwa. Hii ni Namba ambapo inafanyika na wafanya biashara waliojikita katika samani mbalimbali kama kiti, meza katika kutandaza bidhaa zao.

Ndani ya chumba kuna sofa, viti na kabati vilivyopangwa kwa muonekano mzuri unaovutia; muonekano unaonyesha ubora wa aina mbalimbali za samani zinazopatikana kwa wauzaji wa fanicha, zikiwa zimeandaliwa kwa ajili ya kuvutia wateja wanao fata samani bora za kisasa.

Chumba kikubwa kizuri kimegawanywa na sehemu za vioo kuna meza za mviringo pamoja na viti ikiwa ni huduma bora kwa wateja

Fanicha mbalimbali kama viti, sofa, vitanda, meza, makabati yakiwa yamepangiliwa kwa muonekano mzuri ndani ya chumba kikubwa, hii kuonyesha jinsi gani wafanyabiashara wanavyopangilia bidhaa zao zinazowavutia wateja wanaotafuta vitu bora na imara kwa ajili ya biashara.

Kitanda kizuri, kilichotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kuvutia, kikiwa kimewekwa nje kwenye eneo lililo wazi kwa ajili ya kuuzwa, kimepangwa kwa namna inayovutia wateja na kwa ajili ya kuwaleta na kupata faida.

Sofa za kisasa zilizopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba zikiwa na ubora wa aina mbalimbali za fanicha, zinazopatikana kwa wauzaji wa fanicha, zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja mbalimbali.

Chumba kikubwa, chenye samani mbalimbali zilizopo kwa ajili ya kuuzwa, ambapo kuna samani kama: meza, viti, sofa, makabati ya kisasa, kwa ajili ya biashara.

Duka kubwa lenye samani mbalimbali kama vile: meza, viti, kitanda, kabati; zilizopangiliwa kwa mpangilio unaovutia wateja, na ni duka la kisasa lenye mwonekano mzuri kwa ajili ya biashara.

Mafundi wawili wa jinsia ya kiume mmoja akiwa ameshika msumeno akikata mbao na mwingine akiranda mbao kwa ajili ya kutengeneza samani mbalimbali kama: kabati, meza ,vitanga na viti kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na kwa wateja.

Duka kubwa linalovutia linalojishughulisha na uuzaji wa samani zilizopangiliwa kwa mpangilio mzuri kwa kuvutia wateja, ambalo linajihusisha na uuzaji wa vitanda, kabati, meza, na viti.

Meza kubwa iliyozungukwa na viti nane iliyowekwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa matumizi ya ofisini, nyumbani, kazini, ambapo inaweza ikatumika katika ofisi mbalimbali.

Bidhaa za samani zenye muonekano wa kuvutia, zilizopangiliwa katika duka linalohusika na uuzaji wa samani kama vile: meza, viti, vitanda, masofa ya kisasa; kwa ajili ya wateja.

Duka zuri na bidhaa za thamani za kupakia zilizopangiwa kwa mwonekano mzuri, ambapo kuna bidhaa kama vitanda masafa viti kabati kwa ajili ya wateja hii huonyesha namna gani ambavyo bidhaa zinauzwa sokoni.

Meza nzuri ya kuvutia iliyobuniwa kwa utaalamu wa hali ya juu na mafundi wa samani, umewekwa mbele ya duka la samani lenye bidhaa mbalimbali kama meza, viti lenye mlango wa rangi ya kijani.

Chumba cha hoteli cha kisasa, kilicho na kitanda kikubwa na chenye godoro zuri na kitanda kipo na kiti cha kupumzika na meza ndogo na madirisha yenye pazia za kisasa. Mazingira haya yanatoa starehe, usafi na utulivu wa wageni wanaotaka kupumzika kwa raha na furaha.

Wafanyakazi ndani ya hoteli ya kifahari wakiwa wanaendelea na majukumu ya kusafisha kuweka bidhaa na kuwahudumia wateja, na wakati huo kuna mteja mwingine akiwa amesimama wa jinsia ya kike baada ya kuhudumiwa.

Mandhari ya hotelini ambayo yanavutiana kupendeza kuna watu wa jinsia mbili, ambao idadi yao ni sita na wakiwa wamekaa wawiliwawili kwenye meza moja wakipata chakula kizuri.

Wafanyabiashara wakiwa wamepanga bidhaa zao kama nguo, viatu, vitenge na mikoba wateja wanaonekana wakichagua kwa makini bidhaa na wengine wakijadiliana bei za wauzaji. Soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi likiwa na watu wa rika tofauti tofauti.

Mwanamke mfanyabiashara akiwa anamuuzia mteja wa kiume ndani ya soko, mazingira ya soko yamejaa bidhaa mbalimbali kama mboga mboga na mpaka vyakula vingine vya asili, bidhaa zimepangwa kwenye vibanda na meza zinazoonyesha asubuhi hai ya maisha ya wafanyabiashara ya kila siku.

Mfanyabiashara akiwa ndani ya duka lake akiwahudumia wateja wakichagua nguo mbalimbali zilizopangiliwa kwenye henga na zingine kwenye meza. Mazingira yanaonyesha harakati za biashara ndogondogo za mavazi kwa wateja wanaotafuta bidhaa bora za kuvaa.

Eneo la sokoni lenye harakati nyingi labununuzi na uuzaji wa bidhaa nyingi za chakula

Duka kubwa la bidhaa za urembo lililo na mhudumu mmoja wa kike, ndani kuna bidhaa mbalimbali kama vipodozi, mafuta, losheni na vifaa vya urembo. Wanawake wengi wanaonekana wakichagua na kununua bidhaa hizo kwa makini. Mazingira yanaonyesha ni sehemu ya soko lenye shughuli nyingi za kibiashara.

Wauzaji ndani ya duka la vioo likihudumia wateja. Duka limepambwa kwa picha zinazoelezea umuhimu wa matunda kwa afya ya binadamu. Hii inaonesha umuhimu kwa matangazo katika kueneza na kufikisha ujumbe kwa urahisi.

Kijana mfanyabiashara wa kiume akiwa ndani ya duka dogo la viatu amesimama karibu na meza ya viatu vya aina tofauti. Duka likiwa limepangiliwa kwa mpangilio mzuri likiwa ndani ya eneo la biashara la soko.

Mjasiriamali wa kike akifanya biashara na mteja wake, wa zao la nyanya na ni eneo la soko ambalo limezungukwa na biashara mbalimbali, zikiwemo bidhaa za nyanya, watu na vitu vinginevyo.

Mfanyabiashara wa jinsia ya kike akiwa anafungasha nyanya zake na katika eneo la soko ambapo ana bidhaa kama nyanya, mchicha, maharage, mchele, karoti, mahindi na Kumbuka hii inaonyesha namna gani wanawake wanazidi kuinuka na uthubutu katika sekta za uchumi.

Soko kubwa la wakulima wadogo wadogo ambapo ziko bidhaa mbalimbali zilizowekwa katika meza za wafanyabiashara bidhaa hizo ni kama; nyanya, vitunguu, matango, karoti, bamia na wafanyabiashara pamoja na wanunuaji wakiendelea na shughuli zao katika soko hili.

Huduma za malipo ya simu zikifanyika ambapo mtu wa kwanza ameshika kadi ya “visa”, akifanya malipo kwa njia ya kusikani ya shilingi elfu sitini na mbili kwaajili ya kulipia bidhaa.

Jengo kubwa la ghorofa lenye madirisha kubwa la vioo muonekano unaonyesha sekta za majengo yanayotumika katika biashara na uwekezaji mbalimbali

Nguo mbalimbali zimefungwa vizuri vikiwa na mpangilio mandhari inaonyesha vizuri katika mandhari ya eneo la kibiashara

Duka la kisasa linalovutua lililopangiliwa kwa mpangilio maalumu lenye bidhaa za mavazi , viatu ambapo kuna sanamu zilizovalishwa mavazi hayo, hii ni njia inayotumika kurahisisha wateja wanapofika dukani hapo na kuweza kuchagua bidhaa wanazozihitaji. Ubora wa bidhaa unaonekana vizuri na kuvutia.

Duka la kisasa la nguo limepangwa vizuri ndani ya jengo kubwa, likiwa na rafu za mavazi mbalimbali na taa za kuvutia, zinazoonyesha mvuto wa eneo hilo. Mazingira ni safi na yenye mandhari ya kuvutia kwa wateja yakionyesha ubora wa huduma na uzoefu wa ununuzi katika eneo la kibiashara.

Ndani ya jengo kuna meza ya vioo yenye vitafunwa mbalimbali kama keki, donati, samosa na mikate midogo viliyopangwa vizuri, kwa nyuma wapishi wanaendelea na maandalizi ya vyakula. Mazingira haya huonyesha sehemu ya kisasa ya kuuza na kupika chakula.

Duka kubwa lenye taa zinazong'ara na mandhari ya kuvutia likiwa na nguo za watoto zilizopangiliwa kwa mpangilio mzuri, ambazo huwawezesha wateja kuchagua na kujua ni bidhaa ipi wanayo ipata kwa urahisi, hii uonyesha biashara zinavyotumia mtindo wa kisasa katika kuvutia wateja.

Jengo kubwa la ghorofa likiwa na maduka mbalimbali yenye bidhaa mbalimbali na wateja wakiwa wananunua, hii huonesha miundombinu ya kisasa na maendeleo katika kuandaa majengo yanayohusika na biashara mbalimbali kuwasaidia wateja na wanunuzi kukutana sehemu moja.

Duka la kisasa lililopangiliwa vizuri likiwa na nguo mbalimbali zilizo ning`inia kwenye henga na zingine zimepangwa katika uraro ndani ya safu nzuri ya kupendeza, ili ni maalumu kwa ajili ya wauzaji na wanunuaji na husaidia kuvutia wateja wanaopita katika eneo hilo.

Duka lililopangiliwa kwa mpangilio mzuri ukiwa na bidhaa mbalimbali ambapo wahudumu wako bize na kuwahudumia wateja. Duka linavutia likiwa na rangi tofautitofauti hii huonyesha mandhari ya kibiashara ambayo hutumika katika majengo mbalimbali ya kibiashara katika kutangaza biashara zao.

Jengo kubwa la kisasa ambalo ndani yake kuna wafanyabiashara wanaotoa huduma wakati huo wamezungukwa na watu wa jinsia mbalimbali wakisikiliza huduma hizo. Jumba hilo ni la kisasa limesakafiwa kwa sakafu nzuri ya marumaru.

Duka zuri linalovutia lenye rafu mbalimbali zilizopangiliwa zikiwa na bidhaa mbalimbali na matumizi ya binadamu ikiwepo vinywaji mikate na aina tofauti tofauti. Hii huonyesha mpangilio mzuri unaovutia wateja na urahisi wa wateja kupata bidhaa wanazozihitaji kwa wakati.

Mteja wa kiume akiwa ndani ya duka kubwa la supamaketi akichagua bidhaa za vinywaji mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu, mazingira ya duka ni safi na yamepangiliwa kwa mpangilio unaovutia wateja na kuwarahisishia kuchagua bidhaa wanazozitaka.

Mkono wa mtu ukionekana ukiskani bidhaa kwa kutumia kifaa cha kusomea baakodi kilichounganishwa na kompyuta kwenye kaunta ya malipo kama sehemu ya mfumo wa kisasa wa uuzaji na uhasibu katika maduka ya biashara.

Wateja wakiwa ndani ya "supermarket" wakichagua bidhaa mbalimbali za vyombo vya matumizi ya nyumbani. Wakiwa wamezungukwa na rafu zilizopangwa kwa mpangilio mzuri unaorahisisha ununuzi.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali za mahitaji ya nyumbani kama vile mikate, unga wa lishe ambazo zimepangiliwa katika mpangilio mzuri unaovutia wateja kwa ajili ya kuja kununua.

Duka kubwa la bidhaa za vinywaji lililoko ndani ya jumba zuri linalovutia, bidhaa hizo zimepangiliwa kwa katika rafu mbalimbali na meza kwa ajili ya kuonekana vizuri. Hii humsaidia mteja kufikia kwa wepesi bidhaa anayotaka, na kufanya manunuzi.

Wateja wawili wa jinsia ya kike na ya kiume, wakichagua vyombo katika duka kubwa la vyombo ambavyo vimepangiliwa katika mpangilio maalumu kuwezwsha wateja kutokupata changamoto ya kuchagua vyombo hivyo.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi za nyumbani za kibiashara, ambapo kuna wateja mbalimbali ambao wamefika kwa ajili ya kuchukua bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya ofisini na nyumbani, kazini.